Kuna migomba mingi ya ndizi iliyomea katika foleni. Ndizi zenyewe zimemea zingine zikaweka ndizi matunda ya ndizi. Zingine ni changa, hazina matunda ya ndizi. Udongo wenyewe ni udongo ule mwekundu.

Mwanamke amesimama kwenye shamba amevalia shati ya rangi nyeusi, nyuma yake na kando yake kuna migomba ya ndizi, migomba yenye ina rangi ya kijani, amesimama kwenye sakafu ya shamba, kando kuna mimea ndogo ndogo kama michicha ya mboga, nyuma yake pia kuna jengo au nyumba yake.

Miche midogo ya migomba iliopandwa kwenye mifuko mieusi. Ina majani mapana ya kijani kibichi yanayoonekana kama shamba la migomba ya kuandaa miche kwa ajili ya kupanda. Miche yenyewe imepangwa kwa foleni.